Mashine ya kutolea pesa kwa njia ya kieletroniki ya benki iitwayo "KCB"inapokea pesa ya mteja na kutoka risiti mwishoni.

Mashine ya kutolea pesa kwa njia ya kieletroniki ya benki iitwayo "I&M”, inapokea kadi ya mteja na kutoa risiti mwishoni. Imehifadhiwa ndani ya chumba kidogo cha kumruhusu mteja mmoja tu.

Mashine ya kutolea pesa kwa njia ya kielektroniki ya benki iitwayo "Equity" inayopokea kadi ya mteja na kutoa risiti mwishoni.

Benki inayotoa huduma za mikopo, kununua hisa, ufunguaji wa akaunti na ule wa wale watu wanaohitaji huduma kwa haraka, iitwayo ''Eco benki''.

Afisa wa benki ya "ABSA" mwenye jinsia ya kike akiwa amevaa sare ameshikilia kipaza sauti akitoa sera na kuelezea huduma zinazotolewa kama vile mikopo, ununuzi wa hisa na kufungua akaunti.

Mashine ya kutolea pesa kwa njia kielektroniki ya benki iitwayo "KCB", yupo mteja mwenye jinsia ya kiume akiwa ameweka kadi yake. Akisubiri risiti mwishoni.

Huduma za kifedha kwenye simu zilizotolewa na benki iitwayo "EQUITY" zinazofanyika kidigitali kama kutoa, kuweka, na kutuma pesa zimewekwa kama mifumo inayoruhusu muhusika tu kufanya miamala popote alipo.

Huduma za fedha kwenye simu zinazotolewa na benki iitwayo "eko" zinafanyika kwa kadi kidigitali kama kutoa, kuweka na kutuma pesa. Zimewekewa mifumo inayoruhusu muhusika tu kufanya miamala popote alipo.

Ndani ya duka linalouza vinywaji aina tofauti, na zile zenye vileo, kuna viti na meza ambavyo wateja hukaa na kupiga stori huku wakilewa.

Ndani ya duka linalouza vinywaji aina tofauti yenye vileo vilivyopangwa kwenye makabati ya wazi. Yupo muuzaji akimchanganyia mteja kwenye glasi ladha tofauti.

Wauzaji wa magari ya kisasa yenye rangi nyeupe na za kampuni tofauti, wameyaegesha nje ya duka lao kwa mstari kusubiri wateja kununua.

Magari aina tofauti kama vile Toyota, Nissan, Forester, Prado, pia na bajaji kwa nyuma zilizoegeshwa nje ya duka na wauzaji ili kuwaonesha wateja.

Wauzaji wa magari wameegesha moja wapo nje ya duka lao huku wakiwa wamelifungua milango na kuonesha jinsi lilivyo kwa ndani kama vile: siti, mbele kwenye uskani na mtindo wa milango.

Wauzaji wa magari aina ya Toyota, Nisan, Prado, BMW, wakiwa wameyaegesha magari yao nje, kwa ajili ya kuwavutia na kuonesha wateja.

Wauzaji wa magari ya kisasa makubwa yenye teknolojia na mifumo mipya vyenye rangi nyeupe, kijani, nyeusi na kijivu, wameegesha magari hayo ndani kwa ajili ya wateja kujionea.

Ndani ya duka, lipo mashine linalotunza na kuhifadhi maziwa ya ng'ombe, pia linamruhusu mteja kujilipia kwa njia ya kielektroniki, huku akikinga chombo chake.

Mashine inayosaidia kuhifadhi maziwa kwa ajili ya wateja kujihudumia baada ya kulipia pesa kwa njia ya kielektroniki na kuweka chombo ili kukinga.

Ndani ya duka kuna mashine inayohifadhi maziwa, kwa ajili ya wateja kujihudumia ina sehemu ya kujilipia, pesa kwa njia ya kielektroniki baada ya kuyakinga.

Mashine inayotumika kuhifadhi maziwa kwa ajili ya wateja kujihudumia, huku wakilipia pesa kwa njia ya kielektroniki na kukinga vyombo vyao kupata huduma.

Kituo kikubwa kinachozalisha maziwa ya ng'ombe kwa wingi kinachoitwa nyala pia kwa ndani zipo mashine zinazoyahifadhi kwa ajili ya ubaridi wa kudumu.

Muuzaji amesimama mbele ya mashine, inayosaidia kuhifadhi maziwa, kwa ajili ya wateja, kujihudumia baada ya kulipia pesa kwa njia ya kielektroniki.

Mashine kubwa inayosaidia kuhifadhi maziwa kwa ajili ya wateja ili kujihudumia baada ya kulipia pesa kwa njia ya kielektroniki na kuna sehemu ya kukinga.

Ndani ya duka, lipo mashine linayotumika kuhifadhi maziwa kwa ajili ya wateja kujihudumia kwa kuweka chombo, kukinga na kulipia pesa kwa njia ya kieletroniki.

Ndani ya duka lipo mashine linayoyahifadhi maziwa ya ng'ombe yaliyowekwa kwa ajili ya wateja kujihudumia, baada ya kulipia pesa kwenye njia ya kielektroniki huku wakikinga vyombo.

Mashine inayotumika kuyahifadhi maziwa ya ng'ombe, kwa ajili ya wateja kujihudumia na kulipia pesa kwa njia ya kielektroniki.

Duka linalouza maziwa lina wateja na mashine inayowaruhusu kujihudumia kwa kulipia pesa kwa njia ya kielektroniki.

Duka linalouza maziwa ya ng'ombe, mtindi, siagi na mafuta ya mikate, liitwalo Mountain kenya, wakiwa wamepaki gari lao kwa nje, na kusubiria wateja.

Ndani ya duka linalouza bidhaa tofauti lipo mashine linalosaidia kuhifadhi maziwa ya ng'ombe, kwa ajii ya mteja kujihudumia baada ya kulipia pesa kwa njia ya kielektroniki.

Ndani ya duka linalouza maziwa, mtindi na siagi yupo muuzaji akiwa anafagia. pia kuna mashine inayoyahifadhi kwa ajili ya wateja kujihudumia, baada ya kulipia pesa kwa njia ya kielektroniki.

Muuzaji wa maziwa, mtindi na siagi amevaa koti jeupe mwenye jinsia ya kike, akiwa anayamimina kwenye chombo cha plastiki cha mteja wake aliyesimama nje.

Mashine inayotumika kuhifadhia maziwa kwa ajili ya wateja inasehemu ya kukinga na kulipia pesa kwa njia ya kielektroniki.

Ndani ya duka linalouza maziwa ya ng'ombe, mtindi na siagi, yupo mdada muuzaji anayesimamia wateja wanaojihudumia kwenye mashine inayohifadhi maziwa, huku wakilipia pesa kwa njia ya kieletroniki.

Mashine kubwa inayosaidia kuhifadhi maziwa kwa ajili ya wateja kujihudumia baada ya kulipia pesa kwa njia ya kielektroniki, huku wakikinga vyombo vyao na kupata huduma.

Mashine inayosaidia kuhifadhi maziwa ya ng'ombe, inayotumika na wateja wanapojihudumia, kwa kukinga vyombo na kulipia pesa kwa njia ya kielektroniki.

Ndani ya duka linalouza maziwa ya ng'ombe, yupo mteja akijihudumia mbele ya mashine inayohifadhi kwa ajili ya ubaridi wa kudumu, na pia analipia pesa kwa njia ya kielektroniki.

Mashine inayosaidia kuyahifadhi maziwa ya ng'ombe kwa ajili ya wateja kuweza kujihudumia kwa kukinga vyombo vyao, huku wakilipia pesa kwa njia ya kielektroniki.

Mashine inayosaidia kuhifadhi maziwa kwa ajili ya wateja kujihudumia kwa kukinga chombo. Huku wakilipia pesa kwa njia ya kieletroniki.

Ndani ya duka linalouza mtindi, maziwa, siagi, mafuta. Lipo mashine yanayohifadhi pia ina sehemu ya mteja kulipia kwa njia ya kielektroniki.

Mbele ya duka linalouza maziwa liitwalo "KIENI DIARY" lipo mashine linalowasaidia wateja waliosimama kujihudumia, pale ambapo wakilipia pesa kwa njia ya kielektroniki na kupata huduma.

Mashine inayosaidia kuhifadhi maziwa ya ng’ombe, kwa ajili ya wateja kujihudumia kwa kukinga vyombo vyao, huku wakilipia pesa kwa njia ya kielektroniki.

Ndani ya duka linalouza maziwa, mtindi, siagi na mafuta ya mikate linaloitwa "Marvel" yupo mteja akiwa anapata huduma.

Mashine inayosaidia kuhifadhi maziwa ya ng'ombe, kwa ajili ya wateja kujihudumia kwa kukinga vyombo vyao, huku wakilipia pesa kwa njia ya kielektroniki.

Mashine inayotumika kuhifadhi maziwa ya ng'ombe, kwa ajili ya wateja kujihudumia kwa kukinga vyombo huku wakilipia pesa kwa njia ya kielektroniki.

Mashine inayotumika kuhifadhi maziwa yenye sehemu ya kukinga pia ina sehemu ya mteja kujihudumia kwa kulipia pesa kwa njia ya kielektroniki.

Ndani ya duka linaliuza bidhaa aina tofauti, lipo mashine linalosaidia kuhifadhi maziwa kwa ajili ya wateja kujihudumia, baada ya kulipia pesa kwa njia ya kielektroniki huku wakikinga vyombo vyao vya pata.

Mashine kubwa inayosaidia kutoa huduma ya maziwa, kwa kuyahifadhi ili wateja waweze kujihudumia, pia ina sehemu ya kulipia pesa kwa njia ya kielektroniki.

Duka linaloitwa wafaithi linalouza maziwa, mtindi na vitafunio wapo wateja wanaingia na kutoka kupata huduma.

Mashine inayotumika kuhifadhia maziwa kwa ajili ya wateja kujihudumia, wale ambapo watahitaji baada ya kulipia pesa kwa njia ya elektroniki na sehemu ya kuyakinga.

Mashine inayotumika kuhifadhia maziwa kwa ajili ya mteja ili kujihudumia na kulipia pesa kwa njia ya kielektroniki.

Mashine inaosaidia kuhifadhi maziwa ya ng’ombe, kwa ajili ya wateja kujihudumia baada ya kulipia pesa kwa njia ya kielektroniki.

Mashine inayotumika kuhifadhi maziwa ya ng'ombe, yenye sehemu ya mteja kujilipia kwa njia ya kielektroniki na kukinga chombo.

Wateja wakiwa wamesimama nje na wengine wameketi ndani ya duka liitwalo Nyungida, linalouza maziwa, mtindi, siagi, na mafuta ya kupakia kwenye mikate.

Kwenye meza iliyopo ndani ya duka linalouza maziwa, mayai na siagi. Kuna ndoo ya plastiki iliyojazwa mtindi kwa ajili ya wateja.

Ndani ya duka linalouza maziwa ya ng'ombe, mtindi pamoja na siagi, kuna mashine inayoyahifadhi kwa ajili ya ubaridi wa kudumu na pale ambapo mteja atahitaji.

Mashine kubwa inayoyahifadhi maziwa kwa ajili ya wateja kupata baada ya kulipia pesa kwa njia ya kieletroniki na kuyakinga.

Mashine inayoyahifadhi maziwa Kwa ajili ya wateja huyapata pale ambapo watakapokuwa wamekwishalipia pesa kwa njia ya kielektroniki. Pia kuna kiti cha plastiki hutumika na wateja kukaa.

Duka linalouza maziwa, mtindi, siagi pamoja na mafuta ya mikate lipo wazi likikaribisha wateja wake kupata huduma.

Mteja akiwa anakinga maziwa baada ya kuyalipia kwa njia ya kielektroniki, kwa mashine inayoyahifadhi kwa ajili ya ubaridi wa kudumu.

Mbele ya duka linalouza maziwa ipo mashine inayosaidia kuyahifadhia kwajili ya mteja kuyapata pale ambapo atakapoyalipia pesa kwenye sehemu kwanjia ya kielotroniki.

Ndani ya duka linalouza vinywaji kama vile: maziwa, mtindi, siagi, pia na soda; zipo mashine zinazoyahifadhi kwa ajili ya ubaridi wa kudumu na kumruhusu mteja kujilipia kwa njia ya kielektroniki.

Kwenye duka linalouza maziwa ya ng’ombe, siagi, mtindi pamoja na mafuta ya mikate. Yupo muuzaji mdada amesimama amevaa koti jeupe, akiwasubiria wateja wake mlangoni.

Mashine inayotumika kuhifadhi maziwa, kwa ajili ya wateja pale ambapo watakapo yahitaji na kuyalipia pesa kwa njia kielektroniki imewekwa nje ya duka.

Ndani ya duka linalouza maziwa mtindi na siagi, wameegesha mashine inayoyahifadhi kwa ajili ya mteja kujihudumia, kwa kulipia pesa kwa njia ya kielektroniki.

Ndani ya duka linalouza bidhaa aina tofauti kama vile mchele, unga wa lishe, wa ngano, mahindi pamoja na maziwa ya unga na ya maji. Kuna mashine kubwa inayoyahifadhi kwa ajili ya mteja kujihudumia.

Ndani ya duka linaloitwa nalopiri wapo wateja wanaonunua maziwa, mtindi na siagi, wamesimama mbele ya meza ya muuzaji.

Ndani ya duka linalouza maziwa ya ng'ombe, mtindi, siagi, pamoja na mafuta kwa ajili ya mikate, wameweka mashine kwa ndani linalosaidia kuhifadhi kwa ajili ya ubaridi wa kudumu, pia kumruhusu mteja kulipia pesa kwa njia ya kierektroniki.

Kwenye duka linalouza maziwa mtindi pamoja na siagi, wapo wateja wamesimama mlangoni. wakichukua maziwa kwa wingi, mbele ya duka kuna pikipiki yenye matairi mawili.

Mashine inayosaidia kuhifadhi maziwa kwa ajili ya wateja kujihudumia kwa kulipia pesa kwa njia ya electroniki, limewekwa nje ya duka.

Duka linalouza maziwa, mayai, siagi, mtindi, pamoja na mafuta ya mikate, lipo wazi. Kwa ndani kuna mashine inayoyahifadhi kwa ajili ya ubaridi.

Ndani ya duka kuna mashine inayohifadhi maziwa, kwa ajili ya mteja kujipatia baada ya kulipia pesa kwa njia ya kielektroniki.

Duka linalouza maziwa mtindi, viazi, korosho, asali pamoja na siagi lipo wazi tayari kwajili ya kuingiza wateja kupata huduma.

Mali za samani zinazowekwa ndani kama vile; Makochi, Viti na Meza, Vitanda, Makabati, Picha na Taa za ukutani na za kuning'inia pamoja na Makabati yapo ndani ya duka.

Muuzaji wa viti na meza, makabati pia na makochi yanayotengenezwa kwa mbao. Yupo nje ya duka lake akiwa anaranda na kuchonga mbao.

Ndani ya duka linalouza mali za samani kama vile: makochi, vitanda, taa za mezani na za kuning'inia, picha za ukutani, viti na meza.

Ndani ya duka la wauzao mali za samani, zinazowekwa ndani, kama vile makochi yenye mito, pia viti na meza za kulia chakula na zile za ofisini, taa za ukutani za urembo, na picha za ukutani.

Kwenye duka linalouza mali za samani, kama vile: viti na meza, makochi, vitanda na makabati. Yupo fundi akiwa anaranda mbao.

Mafundi wakiwa wanakata na kuranda mbao, kwa ajili ya kutengeneza viti na meza, vitanda na makabati kama mali za thamani zinazowekwa ndani.

Duka linalouza mali za thamani vinavyowekwa ndani kama vile makochi yenye miito

Mali za samani zilizotengenezwa na mbao kama vile: meza ,makabati ,viti na vitanda vimeegeshwa nje ya duka.

Duka kubwa linalouza mali za samani zinazowekwa ndani kama vile makochi yenye mito yenye rangi ya kaki, nyeusi na kijivu, makabati vitanda na picha za ukutani.

Wauzaji wa mali za thamani zinazowekwa ndani kama vile vitanda, mashuka, magodoro pamoja na mito, viti na meza, makochi, makabati na taa za kuning'inia na za ukutani.

Wauzaji wa mali za samani zinazowekwa ndani, kama vile; viti na meza za kulia chakula, makabati na makochi ya kukalia wageni. Wameweka mali hizo nje ya duka.

Mali za samani zinazowekwa ndani kama vile Makochi na mito yake, Meza na viti vya kulia chakula, makabati ya kuhifadhia nguo na vitanda.

Mali za samani kama vile vitanda vilivyotengenezwa na mbao na chuma, vimewekwa na kuegeshwa nje ya duka kwa ajili ya wateja.

Nje ya duka linalouza mali za samani zinazowekwa ndani, kama vile; makabati, viti na meza, na makochi yanayotumika na wageni.

Mali za samani zinazowekwa ndani, kama vile: makochi makubwa yenye mito, vitanda, madirisha, feni za ukutani na makabati.

Mteja yupo ndani ya duka linalouza mali za samani, akiwa ameketi kwenye makochi yenye rangi ya kijivu pia ina mito ya maua.

Vitanda vya mbao na chuma vyenye machaga, yameegeashwa nje ya duka kwa ajili ya wateja pia kuna viti na meza za kulia chakula na makabati.

Wauzaji wa makochi ya kifahari yanayotumika na kuhifadhiwa ndani yenye rangi ya kaki na mito ya maua yupo, muuzaji akiwa ameketi kwenye kochi mojawapo ambayo yameegeshwa nje ya duka.

Muuzaji wa mali za samani zinazowekwa ndani akiwa anapanga makochi yenye mito, akifagia na kuegesha meza na viti ili wateja waone na kununua.

Mali za samani zinazowekwa ndani, kama vile, magodoro, makochi meupe na ya kijivu, pia meza na viti na makabati ya ukutani, yote yameegeshwa nje ya duka.

Duka linalouza mali za samani, zinazowekwa ndani kama vile makochi yenye mito, viti na meza za kulia chakula pamoja na makabati, vitanda, taa za kuning'inia na maua ya plastiki.

Ndani ya duka ,linalouza mali za thamani ,kama vile mashuka ya maua yaliyofungwa kwenye vifungashio vya nailoni ,magodoro, vitanda, makabati na meza.

Wauzaji wa mali za samani wakiwa wameegesha vitanda vilivyotengenezwa na mbao na chuma, makabati, viti na meza nje ya duka lao.

Mali za thamani kama vile makochi yenye mito yaliotengezwa na mbao pamoja na makabati, meza za sebuleni zinazotumika kulia chakula

Mali za samani zinazowekwa ndani kama vile: stuli, meza, kabati, vitanda vilivyotengenezwa kwa mbao vimewekwa na kuegeshwa nje ya duka.

Ndani ya hoteli kubwa yenye sehemu ya kupata chakula na vinywaji, ambapo kuna viti na meza. Wapo watalii pamoja na wanae, wakiwa wametoka kupata chakula.

Ndani ya hoteli sehemu ya chakula na vinywaji, kuna viti na meza, zilizopangwa na: sahani, vijiko na vikombe; vilivyowekwa juu ya meza kwa ajili ya wageni.

Ndani ya hoteli sehemu ya kupata chakula wapo wageni, ambao wameketi wakila na kunywa kwenye viti na makochi.

Chumba cha hotelini, kilichopambwa na mashuka na mito yenye maua, neti kwa juu, pembeni kuna taa za mezani na viti vya kukalia, pamoja na makochi yenye rangi nyeusi.

Ndani ya hoteli sehemu ya kupata chakula iliyojaa viti na meza, wapo wapishi wamesimama wakiwa wameshikilia vyakula mikononi mwao.

Duka la mtaani linalouza mazao aina tofauti, yaliyopangwa kwenye makabati na juu ya meza, kama vile: maparachichi, mboga, nyanya, vitunguu pamoja na bamia. Wapo wateja wakinunua.

Kwenye soko, wapo wauzaji wakiwa wanauza mazao aina tofauti kama vile; viazi, vitunguu, nyanya, karoti na machungwa kwa kuyapanga kimafungu. Wapo wateja wamesimama kununua.

Ndani ya soko linalouza mali za kiasili za afrika wapo watalii wakinunua vitu kama shanga za mikononi, miguuni, shingoni pia kuna sanamu za kuchongwa za wanyama na binadamu, vikapu, mikeka na nguo.

Ndani ya soko wapo wauzaji wakiwa wamepanga mazao aina tofauti juu ya meza zao kama vile: nyanya chungu, karoti, pilipili hoho, bamia na biringanya.

Kwenye soko kubwa wanalouza bidhaa zilizotengenezwa kwa bati na chuma kama vile majiko, sufuria, vikaangio, vijiko, mifuniko na makabati.

Ndani ya soko kubwa wapo wauzaji waliomwaga vitu vyao juu ya viroba na kupanga mazao kimafungu kama vile: nyanya, mabilinganya, vitunguu, hoho na mboga.

Ndani ya soko kubwa wapo wauzaji wa aina tofauti kama vile nguo za wadada, mashuka, vitenge, suruali za jinsi na magauni.

Ndani ya soko muuzaji amefunika banda lake na mwamvuli mkubwa tena mpana ambao unawaruhusu wateja wake wa mazao aina tofauti kama vile matikiti, maembe na ndizi kupata huduma chini ya kivuli.

Ndani ya soko wapo wauzaji wanaouza vifaa na bidhaa tofauti kama vile: mifagio, madekio, visagio pia na matambara.

Ndani ya soko yupo muuzaji aliyevaa koti la kijani akiwa ameyashikilia mazao anayoyauza kama vile machungwa, ndizi, matikiti na maembe.

Ndani ya soko yupo muuzaji anayeuza bidhaa aina tofauti kama vile: taa za ukutani, mezani, za kuning'inia, zile zinazowekwa nje na zile ambazo zinazobandikwa kwenye ukuta.

Kwenye soko wapo wauzaji waliotandika bidhaa zao chini, na kupanga kwa mafungu kama vile: machungwa, bamia, vitunguu, na maparachichi.

Ndani ya soko yupo muuzaji wa jinsia ya kike akiwa amesimama pembezoni mwa banda lake akiuza mazao aina tofauti, kama vile: karoti, ndizi na parachichi.

Soko linalouza bidhaa aina tofauti kama vile makapeti, foronya, vitambaa na shifoni zilizowekwa na kutundikwa kwenye vyuma na juu ya meza.

Kwenye soko kubwa wapo wauzaji wa mazao aina tofauti, kama vile; mikungu ya ndizi, maboga, mahindi, vitunguu, machungwa na karoti wakiwa wamevitandika chini juu ya viroba.

Ndani ya soko wapo wauzaji wa bidhaa aina tofauti na wateja wakiwa wananunua, kama vile: taa za urembo, picha za mbao, vioo na mifagio.

Ndani ya ofisi iliyopo kenye benki iitwayo "Platnum", zinazotoa huduma za mikopo, kufungua akaunti, kununua hisa na kulipa madeni.

Mashine ya kutolea pesa kwa njia ya kielektroniki kwenye kadi za benki tofauti inapokea kadi ya mteja na kutoa risiti mwishoni.

Huduma za kifedha kwenye simu zinazofanyika kidigitali kama kutoa, kuweka na kutuma pesa; zimewekewa kwa mifumo inayoruhusu mhusika tu kufanya miamala popote alipo kama ya "EQUITY" benki.

Huduma za fedha kama vile kutoa, kuweka na kutuma pesa Kwa kutumia simu yenye mifumo inayoruhusu mhusika tu kufanya miamala ya kidijitali popote alipo.

Jengo refu, ambalo lina ghorofa nyingi zinazotumika kama vyumba vya watu na sehemu za biashara kama ofisi.

Jengo refu lenye ghorofa zaidi ya kumi ambalo lina madirisha ya vioo, ndani yake kuna vyumba vinavyopangishwa.

Mpangishaji yupo na mteja wake anayetafuta nyumba, yani anayetaka kupangishwa yupo kwenye nyumba, ambayo ina mandhari nzuri viti na meza vya kisasa chumba cha kulala na jiko pia na sebule nzuri.

Duka linalouza aina ya chakula kama mikate, maandazi, keki bagia pamoja na mishkaki, kwa pembeni kuna mashine inayohifadhi vinywaji na wa sehemu ya mbele kuna wapishi wa kutengeneza chakula.

Ndani ya duka linalouza vitu vya wadada kama vile: vikoi, mitandio, cheni, hereni, miwani, viatu, mabegi, pochi pia na kofia zimening'inizwa kwenye midoli na kwenye vyuma.

Ndani ya duka sehemu ya makabati iliyowazi wanauza viatu vya aina mbalimbali

Duka linalouza nguo za wanaume zilizopangwa kwenye makabati na zingine kuning'inizwa juu ya vyuma kama vile makoti na mashati yenye mistari; meupe, myeusi, kijani, kijivu na njano.

Duka linalouza bidhaa aina tofauti, kama vile viatu vya kiume vilivyowekwa juu ya maboksi na kutandikwa kwenye meza.

Duka linalouza mali za samani zinazowekwa ndani kama vile viti na meza, makabati, jungu za kuwekea maua, pia na madirisha ya vioo.

Ndani ya duka linalouza bidhaa aina tofauti kama vile: mabegi yaliyoning’inizwa juu, pochi kwenye ukuta, viatu vya kike na kiume vilivyopangwa juu ya meza.

Duka linalouza bidhaa aina tofauti za wadada kama vile: vipochi, vidani vya ufunguo, vibanio na kope za kubandika.

Ndani ya duka linalouza bidhaa aina tofauti kama vile vinywaji, mabarafu, juisi, soda pamoja na mikate, keki, mayai na maandazi.

Ndani ya duka linalouza nguo za kiume; zilizopangwa juu ya meza na kwenye makabati na zingine kuning'inizwa kwenye vyuma, kama vile: mashati meupe, ya kijivu, ya zambarau na kaki; suruali nyeusi, nyeupe na makoti.

Duka kubwa linalouza vinywaji na vyakula vikiwa vimepangwa kwenye makabati ya wazi na kwenye ubaridi kama vile soda, juisi za kopo na boksi, maji na vileo.

Ndani ya duka kubwa linaliuza bidhaa aina tofauti kama vile; Vinywaji, juisi, soda, maji ya kwenye viboksi na kwenye makopo, pia mifagio, sabuni za unga na za maji.

Ndani ya duka kubwa linalouza vifaa vya umeme na wapo wateja wakiangalia na kununua kama vile mashine za kufulia nguo, za kuokea mikate, runinga na vipaza sauti.

Duka kubwa linalouza bidhaa aina tofauti zilizopangwa kwenye makabati ya wazi kwaajili ya wateja kuona na kununua kama vile juisi za maboksi na makopo, mtindi, maziwa na maji.

Ndani ya duka kubwa linalouza bidhaa aina tofauti kama vile vinywaji soda, maji, juisi, mtindi, maziwa pia una sabuni za unga, za maji, na zile za mche kwa pembeni kuna mifagio ya kusaidia kufanya usafi.

Duka linalouza bidhaa aina tofauti kama vile sabuni za mche za maji za unga pia mafuta ya kupikia ya ngozi na ya nywele pamoja na mifagio na madekio.

Ndani ya duka kubwa yupo mteja mwenye jinsia ya kike, amevaa gauni jekundu fupi akiwa ameshikilia kikapu kilichojaa vinywaji; amezungukwa na makabati yaliyo wazi yaliyowekwa na kupangwa bidhaa aina tofauti.

Duka kubwa linalouza bidhaa aina tofauti kama vile viti na vikapu vya plastiki, mipira ya kuchezea, baiskeli na vinywaji vilivowekwa ndani ya mashine yanayohifadhi kwa ajili ya ubaridi.

Duka kubwa linalouza bidhaa aina tofauti kama vile: dawa za meno, miswaki, sabuni za maji za unga na zile za kipande pia kuna wateja wanazunguka kununua bidhaa.

Ndani ya duka linalouza bidhaa aina tofauti kama vile viatu vya wababa, watoto na wamama vilivyopangwa kwenye makabati ya wazi pia wapo wateja wakiwa wamevaa barakoa wakipata huduma.

Ndani ya duka kubwa linalouza bidhaa aina tofauti kama vile: pipi, kalamu, penseli, vitabu, madaftari na mabegi.

Ndani ya duka kubwa linayouza bidhaa aina tofauti, yupo mteja akiwa ameshikilia chombo kinachokusanyia bidhaa anazozihitaji kama vile vinywaji vilivyopangwa kwenye makabati.

Ndani ya duka kubwa sehemu ya vinywaji, kuna makabati yaliyo wazi yamepanga bidhaa za aina tofauti, kama vile: soda, pombe, maji, mtindi na maziwa.

Mteja wa kike akiwa amevaa begi lake kubwa, yupo akitizama ni bidhaa gani anunue, zilizopangwa kwenye makabati ya wazi ndani ya duka kubwa, kama vile mabiringanya, matango, mahindi, pamoja na pilipili hoho.